Jamii yetu imejikita katika sekta ya kilimo kwani kilimo ndicho kinaaminika kuwa kiungo muhimu sana katika kuleta mapato hapa nchini Kenya. Baadhi ya vitu ambavyo tumevipanda ni kama ndizi ambayo pia huleta faida nyingi sana.